Viti vimepangwa katika safu mbili, picha inaonyesha mapasia ambayo yamefunguliwa na ambayo madirisha yakiwa yamefungwa. Ukuta ni ya rangi ya kijani, inaezakuonyesha kwamba kuna shughuli maalum ambayo inatarajiwa katika ukumbi huu, labda ni mtihani na vitu viko wazi havina wanafunzi wala watu.

Wanariadha wawili ambao wanaonekana wameshiriki katika mbio mmoja akiwa amechuchumaa na mwingine akiwa amelala kifudifudi katika barabara hii na pia nyuma yake kuna bango kubwa ambalo linonyesha ule muda ambao wameutumia katika kukimbia na kwa rangi ambayo inaweza kuonekana kwa mbali na huyu mmoja anaonekena kumsaidia huyu mwingine.

Inaoyesha ratba na utaratibu wa mafunzo katika shule ndogo ya sekondari ya Thika Road Christian ambapo inaoyesha jinsi masomo yameratibiwa kuanzia asubuhi hadi jioni na masomo ambayo yameweza kunaswa hapa ni somo la kompyuta na vilevile somo la Kiswahili na ratba enyewe imetundikwa ubaoni au ukutani.

Hiki ni kitabu cha kusoma cha kingereza ambacho ni cha shule ndogo ya sekondari. Jina Haiden Richards anaonyesha kwamba huyu ndo mwandishi na hili ni tolea jipya ingawa jalada ya kitabu hichi kinaonekana kuwa imechakaa na kuraruka na inahitaji kurekebishwa.